Ndani ya duka lenye mavazi na mapambo kihususan mavazi ya wanaume. Mashati yenye mraba yameweza kukunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu ili kurahisisha kazi ya wanaokagua na kununua.

Duka kuu la mavazi na mapambo linalojilikana kama Woolworths lipo wazi kuwakaribisha wateja wengi wafike pale. Kuna sanamu ya kuonesha mitindo ya mavazi ambayo imevishwa mavazi ya aina tofauti ili kuwasaidia wateja kukagua na kuchagua.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo. Kuna sanamu za kuonyesha mitindo ya mavazi ambazo zimevishwa na mavazi tofauti ya wanaume kati ya mavazi hayo yakiwa ni suti na shati na pia tawi.

Ndani ya duka la mavazi, hususan mavazi ya wanaume, haswa suti. Kuna suti ambazo zimepangwa kwenye viango na kuning'inizwa. Suti zenyewe zikiwa ni za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na hata za kijivu.

Katika duka la mavazi na mapambo kuna mavazi ya aina tofauti ambayo yamepangwa kwenye rafu zilozopakwa rangi nyeupe. Mavazi tofauti ikitia ndani shati imewezwa kukujnjwa vizuri huku mengine yaki ninginia kwenye viango.

Duka la mavazi na mapambo. Mavazi hasa ikiwa ni ya wanaume. Kati ya mavazi yameweza kukunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu huku mengine yakining'inizwa kwenye viango.

Soko la wazi la kuuza mavazi ya mitindo mbalimbali ikitia ndani mavazi ya watoto na watu wakubwa pia. Kati ya mavazi haya kuna ya rangi nyekundu, nyeupe na kadhalika. Kiti cha plastiki kinaonekana katikati ya lundo la nguo ishara ya kwamba kinatumika na muuzaji.

Ndani ya duka, la mavazi tofauti, na mapambo tofauti, kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba mavazi yana turuhani, ya asimilia hamsini, arubaini, na hata thelathini. Wote watakaofika hapa, wataweza kufurahia kupunguzwa kwa bei.

Mavazi ya wanaume pamoja na wanawake yanauzwa katika duka hili lenye mitindo tofauti. Katika kila rafu kumeweza kupangwa bidhaa tofauti ambazo zina chaguliwa na wateja wa jinsia tofauti.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, kuna mavazi hasa ya wanawake ambayo yameweza kupangwa na kuning'inizwa kwenye viango. Baadhi ya mavazi yamevishwa sanamu za kuonyeshea mitindo ya mavazi na mapambo. Wanaofika hapa mavazi wana kazi rahisi kwa sababu bidhaa zimepangwa vizuri.

Duka la mavazi na mapambo linalojulikana kama Vivo lina kibandiko kinachoonyesha kwamba, turuhani kwa kila bidhaa ni asilimia thelathini. Mavazi yamepangwa kwa njia nzuri ili kurahisisha kazi ya wateja.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, kihususa sehemu inayouza mavazi ya wanaume. Kuna mashati pamoja na suruali ambazo zimepangwa kwa utaratibu kwenye safu na kuweza kuandikwa kwenye viango. Kati ya mavazi haya kuna ya rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na rangi zingine nyingi.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo, kuna sanamu inayotumika kuonyesha mitindo ya mavazi tofauti, iliyovishwa kofia, miwani na hata mavazi ya jinsia ya kike. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha kwamba kuna turuhani ya asilimia ishirini kwa kila bidhaa.

Duka la mavazi na mapambo linalojulikana kama safari limeweza kupanga mavazi tofauti kwa njia tofauti. Kati ya mavazi yameweza kuvishwa sanamu za kuonyesha mitindo ya mavazi. Huku mengine yakining'inizwa kwenye viango.

Soko la wazi ambalo linauza mavazi hasa ya mtumba; kuna mavazi aina tofauti ikitia ndani sweta; sweta hizi zikiwa ni za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na nyingine nyingi.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo kuna mavazi yaliyopangwa kwa njia tofauti huenda ikilingana na jinsia. Mashati yenye mraba yamekunjwa na kuweza kupangwa juu ya stendi. KIbandiko kinachoonyesha turuhani ya asilimia arubaini kinaonekana.

Sanamu ya kuonyesha mitindo ya mavazi na mapambo. Imeweza kuvishwa mavazi pamoja na mapambo kama vile miwani. Duka hili linauza hasa vifaa vinavyohusiana na wanawake. Hasa katika urembo.

Katika soko la wazi la kuuza viatu pamoja na mavazi mengine. Kuna msichana anayepita mbele ya soko hilo uenda akiwa amemaliza ununuzi wake. Kati ya viatu vinavyouza ni vya wanawake.

Ndani ya duka la mavazi sehemu ya kuuza mishipi. Kuna mishipi ya aina tofauti na rangi tofauti kuna mishipi ya rangi nyeusi na rangi ya kahawia.

Magari mapya yameweza kuegeshwa kwenye eneo la kuonyeshea magari. Magari haya yakiwa ni ya rangi na mitindo tofauti. Mwanaume anayeonekana katikati ya magari haya huenda anatumika katika kuuza na kununua magari.

Magari ambayo yameweza kuegeshwa katika eneo hili huenda yameegeshwa kwa kusudi la kununuliwa ama kuuzwa. Gari linaloonekana kwa mbele kabisa likiwa na nambari ya usajili ya KCE 982 P.

Trela ndefu ambayo mbele ni ya rangi nyekundu. Kwa nyuma imeweza kuekezwa magari yenye aina tofauti huenda yakisafirishwa kutoka eneo moja hadi lingine kwa ajili ya kuuzwa.

Gari lenye rangi nyeupe limeegeshwa katika eneo hili huenda kwa makusudio ya kuweza kuuzwa. Gari hili likiwa na madirisha ya vioo vyeusi na magurudumu meusi. Pia lina vioo vidogo vya mbele vinavyomsaidia dereva kutazama kinachoendelea kwa nyuma.

Gari limeweza kuegeshwa kando ya barabara. Gari hili likiwa na nambari ya usajili ya KAC linaashiria kwamba gari hili limesajiliwa Kenya. Huenda lipo hapa kwa ajili ya kununuliwa.

Gari jeusi ambalo linajulikana kama TX limeegeshwa kwenye eneo hili. Nambari yake ikiwa ni KDK, inaashiria kwamba gari hili limesajiliwa katika nchi ya Kenya. Gari lenyewe mara nyingi likitumia petroli.

Sehemu ya maonyesho ya magari, ikiwa imeegeshwa magari ya aina tofauti. Gari lililo kwa mbele kabisa ni la rangi ya kijivu. Magari haya mengi yanatumia petroli. Paa ya eneo hili imepakwa rangi ya nyeupe pe.

Watu watatu, baadhi yao wakiwa ni wanunuzi, huku mmoja akiwa ni muuzaji wa gari hili, lililoegeshwa pale. Gari lenyewe likiwa ni la rangi ya bluu. Wanunuzi pamoja na muuzaji, wanaonekana kuwa katika mazungumzo, ya kukubaliana kununua gari.

Gari limeweza kuegeshwa likiwa lina nambari ya usajili ya KCQ 052X, kuonyesha kwamba ni gari kutoka nchi ya Kenya. Uzio wa chuma unaonekana kwa mbele. Gari hili limefunguliwa madirisha.

Magari mengi yenye rangi tofauti na ya aina tofauti yameweza kuegeshwa katika eneo hili la wazi ambalo huenda ni sehemu ya maonyesho ya magari. Wenyeji wa magari haya wanayaleta hapa kwa makusudio ya kuwauzia wateja tofauti.

Wanaume wawili pamoja na msichana, ambao wapo katika mazungumzo, huenda ni mazungumzo ya kukubaliana kununua na kuuza gari. Mwanaume mmoja ameweza kuvalia suti yenye rangi ya blue , huku aliye katikati akiwa amevalia shati yenye rangi ya samawati.

Kando ya barabara kuna gari ambalo limeweza kuegeshwa. Gari likiwa na rangi nyeupe na madirisha yenye rangi nyeusi. Nambari ya usajili ya gari hili, inaashiria kwamba gari hili ni kutoka nchi ya Kenya.

Magari tofauti yameweza kuegeshwa katika eneo la wazi. Magari haya yakiwa ni ya rangi tofauti pia. Gari linaloonekana kwa mbele kabisa huenda lipo hapa kwa sababu wenyeji wangependa kuliuza kwa watu wengine.

Sehemu ya maonyesho ya magari, kuna gari hili ambalo ni jipya likiwa ni la rangi nyeusi limeweza kuegeshwa. Sehemu hii ina sakafu ya vigae ambavyo ni vya rangi nyeupe. Paa lina taa zinazotoa mwanga wa kutosha katika sehemu hii.

Gari aina ya pickup limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari hili huenda lipo hapa kwa ajili ya kununuliwa ama kuuzwa. Kuna mwanaume ambaye amevalia jaketi akiakisi yenye rangi ya kijani, yupo hapo.

Eneo la wazi ambako kume egeshwa gari lenye rangi nyeusi, gari hili likiwa ni la kutumia petroli, lina nambari ya usajili ambayo inaonyesha kwamba gari hili lipo katika nchi ya Kenya.

Gari ndogo limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili ambalo huenda ni eneo la kuonyesha magari tofauti. Gari hili ni la rangi nyeusi likiwa na nambari ya usajili ya KCS kuonyesha kwamba ni gari kutoka nchini Kenya.

Gari ambalo huenda limeegeshwa katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, likiwa limefunguliwa sehemu ya mbele ya dereva. Viti vya gari hili ni vya rangi nyeusi na hata pia sehemu ya usukani ya dereva ni ya rangi nyeusi.

Gari ambalo limeegeshwa sehemu ya wazi labda sokoni huenda likiwa na lengo la kuuzwa. Mlango wake ukiwa wazi na viti vikiwa ni vya rangi nyeusi. Nambari ya usajili ni KDR 963V, ishara ya kwamba gari hili lipo Kenya.

Eneo la wazi ambalo limeegeshwa magari, huenda kwa makusudi ya kununua ama kuuza. Magari tofauti yenye rangi tofauti, yapo hapa. Kwa mbali kabisa kuna mahema yenye rangi nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi, imezunguka eneo hili.

Eneo hili huenda ni sehemu la kuonyesha magari. Magari mengi yameweza kuegeshwa yakiwa ni ya aina tofauti na rangi tofauti. Kwa mbele kabisa mkono wa kulia, kuna gari ambalo ni na rangi nyeupe, likiwa na nambari ya usajili ya KCE 982P.

Trela yenye rangi ya chungwa ipo mwendoni huku juu yake kukiwa na magari tofauti, huenda yakisafirishwa kutoka eneo moja hadi lingine kwa makusudio ya kuwapata wanunuzi wake, magari haya yakiwa ni ya rangi tofauti na ya aina tofauti.

Gari la wazi lenye rangi ya kijani limeegeshwa kando ya barabara. Nambari ya usajili ya gari hili ikiwa kwenye nyuma upande wake wa kulia ya KEB tisa saba nne.

Ndani ya jumba ambalo huenda ni la sehemu ya kuonyesha magari tofauti kwa ajili ya ununuzi. Kuna magari ambayo yamepangwa kwenye foleni zinazoangaliana. Magari hayo yakiwa ni ya aina na rangi tofauti. Kwa mbele kabisa magari yanayoangaliana ni ya rangi nyeusi.

Eneo ambalo huenda linatumika kama maonyesho ya magari. Magari mengi tofauti yameweza kuegeshwa hapa labda kwa makusudio ya kupata wanunuzi. Kwa mbele kabisa kuna gari lenye rangi nyeupe ambalo nambari yake la usajili ni, KCE tisa nane mbili P.

Gari jeusi limeweza kuegeshwa kwenye sehemu hii. Gari lenyewe likiwa ni la Kenya ikiashiriwa na nambari yake ya usajili. Kando yake mkono wa kulia, kuna lango lenye rangi ya samawati.

Sehemu hii huenda ikatumiwa kama eneo la maonyesho ya magari. Wengi wamefika hapa pamoja na magari yao labda kwa shughuli za kuuza na kununua magari. Magari yameweza kuegeshwa mengi yakiwa ya rangi tofauti na mitindo tofauti.

Magari yameegeshwa huenda katika eneo la kuonyeshea magari. Gari lililo kwa mbele kabisaa ,likiwa ni la rangi ya kijivu. Nambari yake ya usajili ni kdc 889p ikionyesha kwamba gari hili lipo Kenya na lipo tayari kuuzwa.

Gari limeweza kuegeshwa kando ya barabara likiwa na gurudumu kwenye sehemu ya nyuma. Nambari yake ya usajili ya KAC linaashiria kwamba gari hili limesajiliwa katika nchi ya Kenya. Kwa mbele kabisa kuna lango la samawati.

Ndani ya jumba ambalo linatumika kama sehemu ya maonyesho ya magari kumeweza kupangwa magari katika foleni ama mstari ulionyooka. Magari yenyewe ni yakiwa aina tofauti na rangi tofauti.

Gari ambalo sehemu yake ya mbele ya dereva imefunguliwa kwenye ncha ya pembe ya mlango huo uliofunguliwa kumeningi'nizwa kifunguu cha gari hilo.

Gari dogo jipya limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili juu ya lami. Gari lenyewe likiwa ni la rangi nyeupe. Lina taa za rangi nyekundu. Gari hili halina nambari ya usajili ikionyesha ishara kwamba lipo tayari kuuzwa.

Soko la wazi, linaloshugulikia wauzaji wa maua. Katika soko hili kuna maua ya aina tofauti na rangi tofauti. Kati ya rangi haya ni rangi ya zambarau, mengine yakiwa ni rangi ya njano.

Soko la wazi ambayo inauza bidhaa tofauti za mapambo. Kati ya mapambo ni herini, shanga na hata bangili pamoja na mishipi. Karatasi za buluu na nyekundu zipo pale, zitakazowasaidia wanunuzi kubeba bidhaa zao.

Katika soko la wazi ambako kunauzwa bidhaa tofauti, kuna mboga za aina tofauti zenye rangi ya kijani, mboga hizi zikiwa zimefungwa kwa matita ili kusaidia katika kuuza kwa urahisi.

Soko la wazi ambako kuna bidhaa tofauti hasa bidhaa zinazotumika jikoni, kati ya bidhaa zilizopangwa kwenye stendi hii ni vitunguu ,nyanya na hata viazi ,vitunguu vinatumika katika upishi kama baadhi ya viungo.

Soko la wazi hususan soko linalouza matunda ya aina tofauti. Kati ya matunda ni machungwa, ndizi, maembe, tikiti maji na hata pia mananasi.

Ndani ya soko ambako kunauzwa bidhaa tofauti vilivyotengenezwa kwa kubuni vitu vya asili. Kati ya bidhaa, ni pamoja na vikapu, mishipi na hata ngao. Wanaouza na kununua, wapo hapa pia.

Soko la wazi ambalo lina vibanda vinavyoangaliana. Barabara inayopita katikati ya soko hili ina watu ambao huenda ni wateja katika soko hili. Kwa nyuma kuna majengo marefu yanayoonyesha kwamba soko hili lipo karibu na jiji kuu.

Katika soko la wazi kuna wauzaji ambao wapo hapa wakiuza bidhaa tofauti. Wanunuzi wamefika sokoni ili kukagua bidhaa tofauti na kununua. Kati ya bidhaa ni vinyago ambavyo vimetengenezwa kwa kuiga vitu tofauti.

Soko la wazi ambalo mara nyingi linauza viatu vya mtumba. Viatu vya aina tofauti na rangi tofauti vimeweza kufunganishwa na kuning'inizwa ili kuwa tayari kununuliwa na wateja.

Soko la wazi ambalo linauza mapambo ya aina tofauti. Kati ya mapambo yalio kwenye soko hili ni herini zilizwo tengenezwa kwa muundo tofautitofauti. Herini hizi zimening'inizwa kwenye kibao ili kurahisishia wanunuzi kazi ya kuchagua.

Soko la wazi la kuuza maua. Maua ya aina tofauti na rangi tofauti yanauzwa pale. Maua yenyewe yamepangwa katika mikebe ama ndoo za aina na rangi tofauti.

Soko la ndani linalouza bidhaa tofauti ambazo zinatumika pale nyumbani. Kati ya bidhaa ni viungo vinavyotumika jikoni kama vile vitunguu, nyanya, kitunguu saumu pamoja na bidhaa zingine. Kuna wauzaji pamoja na wanunuzi wanaonekana kujishughulisha.

Soko la wazi ambalo linajishughulisha na kuuza bidhaa tofauti kama vile nyanya. Kuna masanduku ya nyanya na mbele ya soko hili kuna taka zilizotupwa ovyo. Ishara ya kwamba wenyeji ndani ya soko hili hawazingatia usafi.

Kwenye soko la wazi, kuna bidhaa zilizopangwa kwa njia ya utaratibu. Kati ya bidhaa ni matunda kama vile paipai, mananasi na hata machungwa. Wanunuzi wapo hapa katika shughuli za kuchagua bidhaa tofauti huku wakishughulikiwa na wauzaji.

Soko la wazi ambalo linauza mavazi ya mitumba. Kuna rundo ya soksi ambalo linaonekana juu ya stendi. Soksi zenyewe zikiwa ni za rangi tofauti na urefu tofauti zikiuzwa kwa njia hususa.

Biashara ya jua kali inaonekana kukita mizizi katika eneo hili. Bidhaa tofautitofauti ambazo zimetengenezwa kwa mikono zikiwa zimepangwa hapa ili kuweza kununuliwa. Kati ya bidhaa ikiwa ni masanduku pamoja na sufuria.

Soko la wazi ambalo linauza bidhaa tofauti vilivyotengenezwa kwa umaridadi. Kati ya bidhaa ni vinyago vilivyotengenezwa kwa kuiga miundo tofauti ya vitu vya asili na pia kuna bidhaa ambazo ni za kuchorwa.

Katika soko hili la wazi kuna mapambo yanayotengenezwa kwa kuiga mitindo tofauti ya kitamaduni. Kati ya mapambo ni bangili, shanga hata hereni. Mapambo haya yakiwa yametengenezwa kwa ubunifu mkubwa.

Katika soko la wazi kuna bidhaa zinazouzwa. Bidhaa zenyewe zikiwa ni matunda ya aina tofauti kama vile ndizi ,tufaha, machungwa. Ndizi zikiwa ni za rangi ya njano zimening'inia kutoka kwenye paa.

Soko la ndani ambalo huenda kwa sasa limefungwa likiwa na vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao, bidhaa zinazouzwa kwa soko hili zimefunikwa kwa kutumia magunia , huenda bidhaa hizi zikiwa ni kama nyanya , vitunguu na hata mboga tofauti.

Nyumba tofauti za ghorofa ambazo zimejengwa kwa kutumia mawe, zimetiwa rangi nyeupe na hata ya kijani. Kupakwa kwa rangi ni kuweza kuboresha muonekano wa nyumba hizo ili ziwavutie wengi kuja kupangisha nyumba hizo.

Nyumba ya ghorofa kadhaa ambayo imejengwa vizuri kwa kutumia mawe na hata pia kutiwa vyoo pamoja na chuma, nyumba hii ina roshani kwa kila ghorofa, kwa juu kuna anga ambayo ni ya buluu ikipenyeza mwanga kutoka kwenye jua.

Nyumba maridadi za ghorofa zenye kifahari ambazo zimejengwa vizuri na kupakwa rangi ya nyeupe na ya kijivu ili kuongeza mwonekano wake iwe maridadi zaidi. Mbele ya nyumba kuna bustani ambalo limepandwa maua lenye rangi ya kijani.

Nyumba ambazo zimejengwa kando ya barabara na kuzingirwa na uzio wenye nyaya. Ukiwa na kibandiko cha kuonyesha to let ,yaani kuwakaribisha wengi, kuweza kukodi nyumba hizo, labda kwa ajili ya kuishi pale.

Jengo ambalo limejengwa kwa mawe na halijakamilika. Kwa sehemu, limeweza kupakwa rangi yenye kijani likiwa na lango ambalo limetengenezwa kwa chuma. Chuma zenyewe zikiwa zimepakwa rangi nyeusi. Jengo hili linasaidia katika kukodisha nyumba kwa watu tofauti.

Nyumba ya ghorofa ambayo imejengwa kwa mbao na nyasi. Nyumba hii mara nyingi huenda ikatumika katika ufugaji wa kuku. Anga ni la bluu na mandhari yanaonekana kuwa yametulia.

Jengo refu la ghorofa ambalo limejengwa kwa mawe na kupakwa rangi nyeupe ili kuboresha mwonekano wake. Kila ghorofa ina roshani ambayo imeweza kuekwa vioo. Nyumba katika jengo hili huenda zikatumika kama ofisi.

Jengo refu la ghorofa, ambalo limepakwa rangi maridadi likiwa na roshani zilizotengenezwa kwa chuma. Nyumba katika jengo hili huenda zinakodishwa kama ofisi ama sehemu za watu kuishi. Hii ni kati ya mali isiyohamishika.

Nyumba za kukodisha ni sehemu ya mali isiyohamishika. Nyumba hii ya ghorofa imejengwa vizuri kwa mawe na kupakwa rangi ilikuboresha mwonekano wake. Roshani imetengenezwa kwa chuma. Nyumba hii pia imezungukwa na ukuta uliojengwa vizuri na lango lenye rangi nyeusi.

Nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa njia tofauti kati zikiwa ni za gorofa na zimeweza kuonekena eneo hili likiwa na anga ya buluu ilio na mawingu mengi.

Nyumba maridadi ya ghorofa imejengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi ili kuvutia wengi kwa muonekano wake. Nyumba hii ikiwa na madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma na kutiwa vioo. Mbele yake, kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi inazoleta mandhari mazuri kwenye eneo hili.

Mti ambao una kibandiko cha rangi nyeupe kilicho na nambari ya simu cha kutangaza kwamba ikiwa yeyote angetaka nyumba iliyo na vyumba vitatu ama vinne anaweza kupiga nambari hiyo ya simu.

Bango linalotangaza kwamba kuna mahali isihamishika ya majengo, ambayo ipo tayari kuuzwa, yeyote ambaye angependa kununua mali hiyo, anaagizwa kupiga nambari za simu, ambazo zimeodhoreshwa kwenye bango hilo.

Jumba refu la ghorofa ambalo limejengwa kwa njia nzuri na kupakwa rangi ili kuboresha mwonekano wake. Jumba hili lina vyumba vidogo vidogo ambavyo huenda vikatumika kama ofisi.

Nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi maridadi, zipo hapa. Kila ghorofa ina roshani. Nyumba zenyewe zikiwa zimejengwa kando ya barabara, ili kurahisishia wanaoishi pale kazi.

Nyumba za gorofa ambazo zimepakwa rangi ya kijani na rangi nyeupe. Nyumba yenye rangi nyeupe ikiwa na roshani zilizo tengenezwa kwa chuma. Nyumba hizi mara nyingi zinajengwa mjini ili kutumika kama sehemu za kukodi ama ofisi.

Nyumba za kifahari za ghorofa zimejengwa kwa mtindo kule na kutiwa rangi ile. Kuna mchakafu iliyo tiwa vigae venye rangi ya kahawia. Mbele ya nyumba hizi kuna bustani ndogo ambayo ina boresha mandhari ya eneo hili.

Bango lenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu, lina matangazo ya kuwakaribisha wengi iwezekanavyo waweze kununua, either ni nyumba ama ofisi kwenye Pam Golding. Yeyote ambaye angependezwa, anaagizwa kupiga nambari za simu zilizo kwenye bango hilo.

Nyumba ya ghorofa iliyorembeshwa kwa kupakwa rangi nyeupe. Kila ghorofa ikiwa na roshani, na madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma na vioo. Huenda nyumba hii ina vyumba vidogo, vinavyoweza kutumika kama ofisi, jijini.

Nyumba nyingi za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi tofauti ili kuvutia wengi kwa macho. Maeneo haya mara nyingi ni ya kukodeshwa na kuishiwa na watu tofauti.

Nyumba kadhaa zilizojengwa kwa kufanana zimejengwa kwa kutumia mawe na kupakwa rangi. Kila nyumba ina madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma na kutiwa vioo. Mbele ya nyumba hizi kuna mchanga wa changarawe.

Nyumba zilizojengwa vizuri, na kupakwa rangi, zikijulikana, kama nyumba za kifahari. Kidimbwi, chenye maji ya rangi ya samawati, kipo hapa, kinatumika na wenyeji wa eneo hili, katika kufurahia, uogeleaji.

Nyumba ambayo imetengenezwa kwa nyasi, pamoja na mbao, huku ikiwa ni ya ghorofa. Kuna uzio unaozunguka nyumba hiyo, ukiwa umejengwa kwa mawe, na saruji.

Ghorofa ndefu ambayo imetengenezwa kwa umaridadi ikiwa na vyumba vingi sana ambavyo mara nyingi huenda vikatumika kama sehemu za ofisi na watu mbalimbali wanaofanya kazi za kifahari.

Nyumba zilizojengwa kwa muundo tofauti zinaonekana kwa mbali. Kando yazo kuna uwanja ulio wazi ambao huenda pia una tarajia kujengwa hivi karibuni. Uzio wenye sengenge unaonekana kuzunguka eneo hili.

Ndani ya duka kuu la Quickmart kuna wateja tofauti waliofika hapa ili kununua bidhaa. Sakafu ni ya vigae vya rangi nyeupe huku dari zikiwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka kuu hususan sehemu ya kuoka keki, mikate na bidhaa zingine zinohitaji kuokwa. Kibandiko cha bei kimeeza kuwekwa ili kuonyesha bei ya keki tofauti.

Ndani ya duka kuu ambako kunauzwa bidhaa za aina tofauti. Kuna bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu kwa njia ya utaratibu. Sakafu ya duka hili ina vigae vyenye rangi ya krimu.

Ndani ya duka kuu, hususan sehemu ya kuuza vitu vya kusaidia katika usafi wa meno. Kati ya vitu hivyo ni miswaki na hata dawa za kusugua meno. Sakafu ikiwa imepangwa vigae vyenye rangi ya krimu.

Ndani ya duka kuu, watu wengi wapo pale, huenda wakiwa ni wanunuzi. Wanajishughulisha na kutafuta bidhaa kutoka kwenye rafu, huku wengine wakiwa wauzaji.

Katika duka kuu sehemu ambayo inauza bidhaa tofauti kama vile nyama, kuna bidhaa zilizopangwa ndani ya jokofu ili kuzui kuharibika kwa bidhaa hizo. Kuna taa zinazo onekana kuleta mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Ndani ya duka kuu sehemu inayouza bidhaa tofauti. Kuna bidhaa ambazo zimewekwa katika mikebe ya plastiki. Bidhaa hizo zikichaguliwa na wanunuzi tofauti wanaoonekana.

Ndani ya duka kuu sehemu inayouza bidhaa tofauti zilizopangwa kwenye rafu. Dari ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha kwenye duka. Sakafu imepangwa vigae vyenye rangi nyeupe.

Sehemu ya duka kuu ambako kumepangwa bidhaa za aina tofauti. Bidhaa hizi zikiwa baadhi zimewekwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimening'inizwa kwenye vyopoo. Mwanaume pamoja na wanaume wengine ambao huenda ni wanunuzi wanaonekana kwa mbele.

Ndani ya duka kuu la Carrefour bidhaa zimeweza kupangwa kwa njia ya utaratibu kwenye rafu nyingi. Vibandiko ambavyo ni vya rangi ya njano na nyekundu vinaonekana kwa juu vinaonyesha asilimia ya kupunguzwa kwa bei.

Katika duka kuu hususan sehemu inayouza vifaa vya kielektroniki. Kuna televisieni nyingi zilizopangika kwa mistari iliyonyoka na pia majokofu yenye rangi tofauti. Huku alama za bei zikiwa zimetiwa kwa kila kifaa ili kumrahisishia mnunuzi kazi.

Ndani ya duka kuu ambako kumepangwa bidhaa tofauti tofauti katika rafu, kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha kwamba kati ya bidhaa kwenye duka hili imeweza kupunguza bei kwa asilimia tofauti tofauti.

Ndani ya duka kuu, hususan sehemu ya kuuza vinywaji kama vile sharubati na soda. Vinywaji vimeweza kupangwa vizuri katika rafu na kuekewa vibandiko vya bei ili kurahisishia wanunuzi kazi.

Ndani ya duka kuu ambako kumepangwa bidhaa tofauti ndani ya rafu. Kuna wanunuzi pamoja na wauzaji wanaoonekana. Sakafu la duka limeweza kutiwa vigae vyenye rangi ya krimu huku dari likiwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka kuu, ambako bidhaa tofauti huuzwa, kuna bidhaa ambazo zimepangwa vizuri kwenye stendi, huku zingine zikiwa ndani ya rafu. Wanunuzi wapo hapa, kuweza kuchagua na kununua bidhaa tofauti.

Ndani ya duka kuu kihususa sehemu ya kuuza vinywaji tofauti kama vile pombe na hata soda. Vinywaji hivyo vikiwa vimepangwa katika majokofu na hata kutiwa alama za bei ili kusaidia mnunuzi kutambua bei ya kila bidhaa.

Ndani ya duka kuu kihusan sehemu ta kuuza vyakula tofauti tofauti, kuna vyakula ambavyo vimepangwa katika rafu. Wanunuzi wapo hapa ili kuchagua bidhaa tofauti ili kuweza kununua.

Ndani ya duka kuna clean shelf huhususa sehemu ya kuuza vinywaji pamoja na matunda tofauti. Kuna vinywaji vya aina tofauti ambavyo vimepangwa kwenye jokofu. Huku vingine vikiwa vimepangwa ndani ya rafu.

Ndani ya duka kuu, hususan sehemu ya kuuza mboga tofauti pamoja na viungo vinavyotumika jikoni. Mboga zenyewe zimepangwa katika masanduku ya kijani kibichi kwenye rafu.

Ndani ya duka kuu sehemu inayouza vifaa tofauti ambavyo mara nyingi vinaokwa yaani keki na hata pia mikate. Mikate hii inaweza kutiwa kwenye rafu na kuweza kuwekwa alama ya bei kando yake ili kurahisisha kazi ya mnunuzi.

Ndani ya duka kuu hususan sehemu ambayo inauza nguo ama mavazi. Kuna kibandiko pale juu kwenye dari kinachoonyesha kwamba turuhani ni hadi asilimia sitini.

Sehemu ya mbele ya duka kuu. Kuna walinzi wawili wenye jinsia ya kiume ambao wamevalia viakisi vya rangi ya kijani kibichi. Magari yenye rangi tofauti yameweza kuegeshwa mbele ya duka hili kuu.

Ndani ya duka kuu sehemu ambayo inauza mikate. Sakafu ya duka kuu imepangwa vigae vyenye rangi nyeusi. Kwenye rafu kuna mayai na mayai haya yanauzwa kwa bei tofauti.